Huyu ni mtu amelala kitandani ambacho kinaonekana kuwa kitanda cha hospitali. Mtu huyu ana bandeji au kifaa cha matibabu kilichofungwa kwenye mguu wake na pia ana blanketi au shuka nyekundu na nyeupe iliyofuliwa. Imefunikwa sehemu ya mwili wake. Kuna nguo nyeupe zinazoning'inia nyuma zikionyesha mazingira ya hospitali au chumba cha wagonjwa.

Huyu ni mtu anaonekana akiandika kwenye kitabu au daftari wazi na pia nyaraka zingine mezani zikiwemo zile zinaonekana kuwa Medical Records na County Government Of Kajiado. Inaonekana kama mtu anarekodi au anajaza fomu za matibabu.

Hii ni gari la kliniki ya rununu la hospitali ya watoto. Gari hili hutumika kutoa huduma za matibabu na kuhamisha wagonjwa kwenda hospitali za mkoa hasa katika maeneo ya mjini na kambi za wakimbizi.

Hili ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero mobile clinic . Watu wamekusanyika karibu na kliniki hiyo wakionekana kusubiri huduma au kupokea matibabu. Kliniki hiyo ina nembo ya msalaba mwekundu na jina la Beyond Zero limeandikwa wazi upande wake.

Huu ni kliniki ya rununu ya, beyond zero. Kliniki hii imeandikwa, beyond zero inspiring nation changes lifes mobile clinic. Watu wawili wakiwemo wanawake wawili wamesimama mbele ya kliniki hio. Kliniki za rununu za, beyond zero, zilianzwa na Magrate Kenyatta, mke wa rais wa zamani wa Kenya.

Huu ni bango la shirika la Health Right Kenya likishirikiana na wizara ya afya Kaunti ya Trans Nzoia. Bango hili linaonekana kuwa sehemu ya tukio la uhamasishaji wa afya au kliniki ya rununu, labda ikilenga afya ya akili. Inavyoonekana ni baadhi ya matokeo ya utafiti. Watu wamesimama mbele ya bango hilo.

Huu ni lori kubwa au basi lililobadilishwa kuwa kliniki ya simu yenye nembo ya beyond zero na maneno ya, mobile clinic inayoonekana ikiwa wazi. Kuna watu kadhaa wakiingia au kutoka kwenye kliniki hiyo ya simu kuashiria shughuli zinazoendelea ndani ya gari hilo.

Huyu ni mtu akiwa kwenye kliniki ya meno , mikono miwili iliyovaa glovu za bluu inaonekana kuwa daktai wa meno, inashikilia vifaa vya meno karibu na mdomo wa mgonjwa ambaye anaonekana akitabasamu.

Huyu ni mtu akifanyia usafishaji wa meno au kung'arisha meno na daktari wa meno. Daktari aliyevaa glovu za bluu anatumia kifaa maalum ya kusafisha na kung'arisha meno ya juu ya mbele ya mgonjwa. Mgonjwa anaonekana kufungua mdomo wake wakati wa utaratibu huo.

Hivi ni vifaa vya meno vinavyotumiwa na madaktari wa meno katika matibabu ya meno na uchafuzi wa afya ya kinywa na meno. Kipo kioo cha meno hutumika kuchunguza maeneo magumu ya ndani ya kinywa

Huu ni sehemu ya chini ya uso unaoonyesha mdomo na meno. Meno ya juu na ya chini yanaonekana wazi. Pengo au nafasi inaonekana wazi kati ya meno mawili ya mbele hasa ya juu.

Huyu ni mtu akishikilia kompyuta kibao inayoonyesha picha ya eksirei ya meno. Kwa nyuma kuna mazingira ya kliniki ya meno ambapo daktari wa meno anaonekana akimhudumiwa mgonjwa.

Hizi ni mikono miwili iliyovalia glovu za bluu ikishika kifaa cha meno ambacho kinaonekana kuwa kioo cha meno. Inawezekana ni daktari wa meno au mtaalamu wa afya akifanya kazi.

Hizi ni seti za vifaa vya meno ambavyo hutumiika na madaktari wa meno kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya meno. Hizi ni sanaa nyembamba zenye uchafu kali au zilizo pindika, zinatumika kuchunguza mashimo, magonjwa ya fizi na afya ya jumla ya meno.

Huyu ni mtu anayesafisha au kupiga mswaki meno yake kwa kutumia kifaa kichaoonekana kama kijiti au kifaa chembamba, labda kwa ajili ya kupaka dawa ya kusafisha au kung'arisha meno

Huu ni hatua mbali ya matibabu ya meno. Inaonyesha mdomo ukiwa wazi na fizi vikiwa vimeandaliwa zikionyesha kutoweka kwa meno ya mbele. Ya chini inaonyesha mdomo uliokua baada ya kuwekwa meno bandia au dentures ambapo zinaonekana kuwa nyeupe na zimepangwa vizuri.

Huyu ni daktari wa meno, au mtaalamu wa meno, akiwa amevaa koti jeupe, la maabara, na gloves za blue . Ameshika vifaa vya meno mkononi mwake, vifaa hivi ni pamoja na kioo cha mdomo, uchunguzi na kibano cha chuma.

Magari ya zimamoto usiku yanaonekana kuwa katika eneo la tukio la moto. Kuna magari mawili ya zimamoto, moja likiwa limeegeshwa upande la kushoto na lingine katikati yake. Kuna mtu mmoja au zaidi katikati ya mazimamoto hayo labda wakiwa na wazimamoto wakishughulikia hali hiyo.

Hawa ni watu watatu wakitembea mbali na jengo lililojengwa kwa matofali au mawe huku kukiwa na mimea au miti nyuma yao. Watu hawa wamevaa nguo za kawaida na wanaonekana wakitembea kwenye njia ya udongo au nyasi.

Hizi ni mabaki ya kitu kama panda au karakana iliyoharibika yakiwa yamepakaa kwenye nyasi mbele ya nyumba na ndani. Inaonekana kama uharibibu umetokea kutokana na upepo mkali au dhuruba.

Huu ni mandhari ya chini ya maji ikiwa na miamba ya matope mingi na samaki wachache wanaoogelea. Rangi ya maji ni ya bluu iliyokolea, ikionyesha kina chake cha bahari.

Huu ni maandari pana inaoonyesha shamba kubwa enye mimea kijani kibichi labda majani ya chai au mimea mengine ya kilimo. Anga linaonekana kuwa na rangi ya bluu ilio kosa na mawingu machache meupe na ya waridi.

Huyu ni mtaalamu wa afya labda daktari au mwuguzi akiosha mkono wake kwenye uangalifu kwenye sinki maalum. Pengine kabla ya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu. Amevaa mavazi ya upasuaji ikiwemo kofia na barakoa.

Haya ni mandhari ya wazi, yenye ardhi ya vumbi. Barabara au eneo lililotumika kwa shuguli fulani. Huku kukiwa na mawingu ya ufumbi, yanayo panda juu upande wa koshoto. Miti ni mirefu ya msitu, yanayo fanana na miti ya msonomokupari inajipanga kando ya upeo wa macho ikitegemea eneo la wazi na anga ya buluu inayokolea.

Hii ni sehemu ya nje ya jengo la hospitali ya mafunzo na rufaa hasaa kituo chake cha ajali na dharura kama inavyoonekana kwenye ishara ya bluu juu ya mlango. Gari jeupe aina ya Nissan linaonekana kama gari la kubeba wagonjwa au gari la hospitali limeegeshwa mbele ya jengo. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama au kutembea karibu na mlango wa kituo hicho.

Hizi ni barabara au njia zenye visuizi vyeusi na vyeupe upande mmoja ikielekea mbele au kuelekea jengo au majengo yenye mwanga hafifu. Unaonekana kama eneo la chini au la makazi usiku na taa zinazoonekana ndani na nje ya jengo.

Hivi ni vitu vinavyohusiana na matibabu. Inaonekana kuna chupa la dawa au kiovu, labda mfuko wa maji ya mishipa na glovu za matibabu. Vitu hivi vimepangwa kwenye meza au sehemu ya tambarare.

Huu ni kifaa cha kufuatilia mngonjwa kinachobebeka ambacho kinaonekana kua kimetengenezwa kama inavyoonekana kwenye skrini. Kifaa hiki kimewekwa kwenye stedi yenye magurudumu ikionyesha kua kunaweza kusongeshwa kwa urahisi ndani ya mazingira ya hospitali.

Hiki ni kifaa kinachotumika kusafisha vifaa mbalimbali kwa kutumia mvuke wenye shinikizo na joto la juu kama vile vifaa vya matibabu, nguo za upasuaji, vyombo vya kioo na vyombo vya maabara. Kinatumika mfuko uliokolea ili kuua bacteria na vijidudu vingine kwa ufanisi na haraka.

Hili ni chumba kinachoonekana kama maabara au jikoni kupitia dirisha kubwa au tundu ukutani. Ndani ya chumba hicho kuna meza au friji yenye vifaa vya vyombo juu yake na kuna dirisha lingine ndogo la nje linaonekana kwa umbali. Upande wa kulia kuna sehemu ya mtu inayoonekana labda akitazama ndani ya chumba hicho.

Huyu ni mtu akishika sindano mbili karibu na chombo cha taka ambacho kinaonekana kuwa na taka za matibabu au vitu vingine vya ncha kali. Mtu huyu anaonekana kuwa daktari, huku ni mandhari ya hospitali.

Huu ni aina ya kifaa cha kusaidia kusikia, ya behind the eye . Kuna sanduku la kifaa hicho, lenye maandishi behind the eye na picha ya kifaa chenyewe. Chini ya sanduku, kuna kifaa chenyewe kikiwa kimefunguliwa kwenye pakiti yake ya plastiki, kikiwa na nembo yake.

Hivi ni vitu viwili vinavyofanana na pembe au kibeti. Kimoja kina rangi nyeusi kijivu na kingine kina rangi nyekundu. Viko wima na vinaonekana kuwa vimetwaa juu ya sehemu fulani, labda sakafu au uso mwingine.

Huyu ni mtu akisali, au akiwa katika hali ya huzuni ndani ya kanisa au mahali pa ibada. Mtu huyu ameinama, kichwa yake chenye benchi na kuna kitabu kinachofanana na bibilia kimewekwa karibu naye. Inaonekana kama anajishughulisha na maombi, au tafakari ya kina.

Huu ni mtu mzima anayevaa sare na kofia. Anaonekana akimpatia mtoto chanjo ya polio kwa njia ya matone ya mdomo, ambayo ni njia ya kawaida ya kutoa chanjo hii. Hii inaweza kua sehemu ya kampeni pana ya chanjo ya polio, kama vile zinazofanywa na wizara wa afya.

Huyu ni mtu anaonekana kuwa mtoto akitumia kifaa cha mashine ya kijani kilichoandikwa, green, juu yake. Kifaa hicho kinaweza kuwa kituo cha kunawa mikono au sehemu ya mradi wa mazingira. Watu wengi waliofunika nyuso zao pia wanaonekana nyuma yao.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, amevaa barakoa usoni na anashikilia kifaa kinachoonekana kama sindano au kifaa kingine cha matibabu pamoja na chupa ndogo ya dawa.

Huyu ni mtu ambaye ananawa mikono yake kwa sabuni na maji yanayotiririka kutoka kwenye chombo chenye bomba juu ya ndoo. Kitendo hiki kinaashiria umuhimu wa usafi binafsi na usafi wa mazingira hasa katika kuzuia magonjwa kama kipindupindu.

Huyu ni mtu akiwa ameketi chini kwenye nyasi akishika kivundo cha mguu wake kwa mikono yote miwili. Hii inaashiria maumivu au jeraha kwenye kivundo cha mguu labda kutokana na kuumia na kuvunjika. Mtu huyu amevaa kiatu cha mchezo chenye rangi ya kahawia na sola nyeupe.

Huu ni mmea na majani mini labda katika eneo la msitu au kichaka. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa marefu na membamba huku mengine yakiwa na umbo pana kidogo. Kuna mwangaza unaopita katikati ya mimea na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti mingi au mimea isiyo wazi.

Huu ni mti unaonekana kuwa mti wa maembe wenye majani mabichi mengi na matawi yaliyosambaa. Mti huu unaonekana kuwa na afya na umekomaa na majani yake yanaonekana kung'aa kutokana na mwanga.

Huu ni mimea unaojulikana kama Aloe Vera . Inajulikana pia kwa Kiswahili kama mshubiri. Mmea huu una majani manene yenye nyama na njaa kali iliyopanguliwa kwa umbo la waridi. Majani haya yana jeli iliyo wazi ndani yake ambayo hutumika sana katika bidhaa za ngozi.

Huu ni mimea yenye majani marefu na mapamba inayofanana na miwa au vitunguu vya kijani. Mimea hii inakua kwenye udongo uliofunikwa na majani makavu au mabaki ya mimea.

Hii ni mimea labda shambani au bustanini ikiwa na udongo unaoonekana wazi. Maandhari ya nyuma imemea nyasi ndefu kuashiria ni msitu.

Hili ni shamba lenye mimea mirefu pengine mahindi au mimea mingine ya nafaka chini ya anga la buluu safi. Mbele kuna mimea iliyokauka au iliyokomaa na nyuma kuna mandhari ya shamba pana. Juu kulia, kuna kitu kinachoonekana kama ndege akiruka au tawi la mahindi.

Hili ni bustani yenye mimea mbalimbali. Inaonekana kuna aina tofauti za mimea. Ikiwemo baadhi yenye majani ya kijani na mengine yenye rangi ya zambarau au nyekundu. kwa umbali kidogo kuna nyumba inayoonekana ilichengwa na mabati.